Dawa za mifugo zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali, kama mbuzi, ng’ombe na farasi, zilizofungwa vizuri kwenye kifungashio maalumu cha aina ya pakiti na kupangwa kwa utaratibu unaovutia wateja.

Dawa ya kuku imefungwa vizuri kwenye kifungashio maalumu, chenye rangi ya njano na nyekundu na kuwekwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa dawa nyingi za mifugo zinazotumika kutibu magonjwa mbali mbali, zimepangwa kwenye shelfu kwa kuvutia wateja.

Dawa mbalimbali za mifugo, zimewekwa kwenye vifungashio maalumu na nyingine kwenye chupa na kufungwa vizuri. Zimepangwa kwa kuvutia wateja.

Watu wanne wakiwa wamevaa barakoa wapo ndani ya chumba chenye chupa za dawa za mifugo zilizofungwa vizuri na kupangiliwa juu ya meza kwa kuvutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, ndani kuna mwanamke mmoja, kuna dawa nyingi za mifugo zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya banda, wanainama wameshika chepe wakiwa wanachanganya mbolea na udongo. Banda hilo limetengenezwa kwa kutumia miti, likiwa limezungushiwa na turubai nyeupe.

Dawa za mifugo zilizofungwa vizuri kwenye boksi na nyingine kwenye chupa na kupangwa vizuri kwa kuvutia wateja. Zinatumika kutibu magonjwa yanayowapata paka na mbwa.

Dawa ya mifugo kama vile kuku, njiwa, pamoja na ndege, iliyofungwa vizuri kwenye kifungashio maalumu ambacho, kinahifadhi vizuri na kupangwa kwa kuvutia wateja.

Dawa ya mifugo kama ng'ombe, iliyofungwa vizuri, kwenye kifungashio na kuwekwa kwenye boksi na kupangiliwa vizuri kuvutia wateja, inatumika kuuwa wadudu hatari kama kupe.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani kuna mashine pamoja na mifuko yenye rangi nyeupe iliyopakiwa mbolea, imepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Dawa za mifugo kama ng’ombe, mbwa na kondoo. Zimefungwa vizuri kwenye chupa maalumu ambayo inatumika kutunzia dawa hiyo, na kupangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Dawa ya mifugo imefungwa vizuri kwenye chupa maalumu, ambalo linahifadhi vizuri na kupangwa kwa kuvutia wateja.

Dawa za mifugo kama mbwa na paka, zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali, zimefungwa kwenye kifungashio maalumu na kuhifadhiwa vizuri. Kimepangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, la kuuza dawa za mifugo zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ambapo ndani kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume. Kuna dawa nyingi za mifugo zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, lakini kuna mbolea zilizofungwa kwenye vifungashio, zimewekwa chini.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viroba vilivyopangwa vizuri vimejazwa mbolea na kufungwa vizuri, zinavutia wateja.

Mfuko wa rangi nyeupe wa kuhifadhia mbolea inayotumika kwenye kilimo, una maandishi yenye rangi ya bluu pamoja na kijani yanayoeleza matumizi ya hiyo mbolea, imepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Wakulima wakiwa kwenye shamba kubwa wakiwa wanavuna viazi. Eneo hilo kuna nyumba, nguzo ya umeme na mimea mbalimbali.

Wakulima wamevuna zao la kahawa na wamelikusanya sehemu moja, hivyo wamekaa kwa kulizunguka wakiwa wanachambua na kupakia kwenye kiroba tayari kwa kufanya biashara.

Mazao ya biashara yamepandwa na yamemistawi vizuri, pembezoni mwa ukuta wa nyumba kuna miti pamoja na uzio wa senyenge.

Wakulima wengi wakiwa kwenye shamba wakivuna viazi, walivyovirundika sehemu moja na wamevipakia kwenye magunia yenye rangi nyeupe, tayari kupeleka sokoni kwa ajili ya kufanya biashara.

Wakulima wengi wakiwa katika shamba kubwa la mikahawa, wamevuna zao la biashara la kahawa na kulikusanya sehemu moja. Wakiwa wanachambua na kupakia kwenye mifuko maalumu, kwa ajili ya kufanya biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo zao la nyanya limepandwa kwa mstari na limestawi vizuri. Chini kuna bomba nyeusi zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la biashara la mipapai, iliyopandwa kwa mstari na imestawi tayari imetoa mapapai.

Wanaume wawili wakia kweye shamba la matuta wamevuna viazi vingi na kuvipanga kwenye matrei yenye rangi nyekundu, kijani pamoja na bluu, vimepangiliwa vizuri tayari kwa kupelekwa sokoni. Eneo hilo limezungukwa na nyasi pamoja na miti inayo onekana kwa mbali.

Wakulima wengi wakiwa kwenye shamba kubwa, wamevuna viazi na kuvi kusanya sehemu moja. Wakiwa wanavipakia kwenye viroba, tayari kwa kufanya biashara.

Wakulima wengi wamevuna zao la vitunguu na kuvikusanya sehemu moja na pembeni kukiwa na nyasi nyingi kavu wakiwa wanachambua na kuweka kwenye ndoo kwaajili ya kufanya biashara.

Shamba lililolimwa kwa mfumo wa kisasa, na mazao yamepandwa na yamestawi vizuri. Yamevunwa na kupakiwa kwenye toroli, tayari kwa kufanya biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la biashara la nyanya, kilichopandwa kwa mstari na kimestawi vizuri. Kimewekewa miti inayoongoza zao hilo katika ukuaji.

Shamba kubwa lililolimwa kisasa, huku mazao ya mistawi vizuri. Mwanaume mmoja amevuna pilipili na kuzipakia kwenye toroli, tayari kwa kufanya biashara.

Mkulima akiwa amevuna zao la kabichi na kuyapanga vizuri kwa mstari yanavutia wateja tayari kwa kufanya biashara.

Wakulima wengi waliovaa mavazi maalumu, wakiwa shambani, wakivuna maparachichi na kuyaweka kwenye matrei yenye rangi ya njano, tayari kwa kufanya biashara.

Wakulima wengi wakiwa wamekaa, wamevuna zao la nyanya na kulikusanya sehemu moja. Wamelipanga vizuri kwenye matrei mengi yenye rangi nyekundu na nyeusi, tayari kwa kufanya biashara.

Wakulima wengi wakiwa kwenye shamba la viazi, wamevuna viazi vingi na kuvirundika sehemu moja, wapo wanavipakia kwenye viroba vyenye rangi nyeupe, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanya biashara.

Viazi vingi vimevunwa kutoka shambani na kufungwa vizuri kwenye viroba virefu, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanya biashara. Sehemu vilipo kuna miti pamoja na vichaka.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye matuta kwa mstari na yamestawi vizuri, chini kuna bomba nyingi nyeusi zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji. Eneo hilo lina uzio pia limezungukwa na miti mingi.

Viazi vingi vimevunwa na kupangwa kwa mafungu mafungu katika shamba kubwa la viazi, tayari kwa kupelekwa sokoni kwaajili ya kufanya biashara.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa na watu wengi, limening'inizwa mahindi yaliyovunwa kutoka shambani tayari kwa kufanya biashara. Eneo hilo lina tenki la maji pamoja na miti.

Mwanaume mmoja akiwa amevuna pilipili hoho nyingi na kuzipakia kwenye mifuko maalumu, tayari kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kufanya biashara. Eneo hilo lina nyasi pamoja na miti mirefu mingi.

Wakulima wengi wakiwa kwenye shamba kubwa wanavuna mazao mbalimbali na kuyarundika kwenye sehemu moja, tayari kwa kufanya biashara ya kuyauza.

Wakulima wengi wakiwa shambani wamevuna viazi na kuvirundika sehemu moja tayari kwa kufanya biashara mbalimbali. Eneo hilo limezungukwa na miti.

Shamba kubwa lilipandwa nanasi na zimestawi vizuri tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanya biashara. Eneo hilo pia kuna miti mirefu.

Wakulima watano wakiwa kwenye shamba wamevuna zao la vitunguu, vingine wameviweka kwenye kiroba na vingine wamevipakia kwenye vifungashio maalumu, tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanya biashara.

Wakulima wawili wakiwa wameinama wamevuna mahindi mengi kutoka shambani na kuyakusanya sehemu moja tayari kwa kufanya biashara.

Mwanaume mmoja mwenye kipara, aliyevaa fulana pamoja na saa kwenye mkono wa kushoto, akiwa kwenye shamba kubwa la kahawa, akiwa anavuna kahawa zilizokomaa kwa ajili ya kufanya biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la vitunguu likiwa limevunwa tayari kwa kufanya biashara, kuna bomba nyeusi za maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Wakulima wengi wakiwa shambani wanavuna viazi, wamevaa kofia nyeupe pamoja na glavu nyeupe wakiwa na ndoo wanapakia kwaajili ya kufanya biashara.

Kilimo cha teknolijia ya kisasa ambapo migomba imepandwa kwa mstari na tayari imetoa ndizi zinazotumika katika biashara, zimefunikwa na mifuko kwa ajili ya kuzuia wanyama pamoja na wadudu waharibifu.

Sehemu kubwa ya wazi iliyowekwa ndizi nyingi. Zilizovunwa kutoka shambani , sehemu hiyo Kuna watu wawili, mmoja akiwa amebeba ndizi moja aliyevaa buti nyeusi , pembeni Kuna kiti akiwa amekaa, zao hilo ni la biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo zao la nyanya limepandwa kwa mstari na limestawi vizuri, na limetoa matunda yamekomaa na yameiva tayari kwa kuvunwa na kufanya biashara.

Wakulima wengi wakiwa kwenye shamba la yanya wanavuna zao la biashara la nyanya ambalo ,limepangwa vizuri kwenye matrei yenye rangi nyeusi pembezoni mwa barabara ya vumbi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mazao ya biashara, yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri wa mstari na yamestawi vizuri, tayari yameshatoa tunda la ndizi.

Wakulima wawili wakiwa wameshika mapanga wamevaa mavazi maalumu pamoja na kofia na buti ngumu, wakiwa wamevuna ndizi na kuzikusanya sehemu moja tayari kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kufanya biashara.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa kisasa kwani mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri na tayari yametoa mazao, huku mwanaume mmoja aliyevaa fulana akiwa ameshika nyanya.

Zao la biashara aina ya nyanya limepandwa kwenye viroba vilivyowekwa mchanga na kupangiliwa vizuri kwa mstari, limestawi vizuri na tayari limetoa matunda ambayo yamekomaa tayari kwa kuvunwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa huku mapapai yakiwa yamepandwa kwenye shamba kubwa kwa mstari na yamestawi vizuri, na tayari yametoa matunda yani mapapai.

Wakulima waliovaa mavazi maalumu, yenye rangi ya kijani pamoja na nyekundu, wakiwa wameinama wanavuna maparachichi na kuyapakia kwenye matrei yenye rangi ya njano kwa ajili ya kufanya biashara. Eneo hilo lina miti mingi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwa mstari ndani ya hema lililotengenezwa kwa mbao nyingi, linatumika kuzuia wadudu waharibifu.

Mkulima akiwa amelima kilimo mseto, huku mazao yamepandwa kwa mstari ndani ya shamba moja, kuna mahindi pamoja na matikiti maji yaliy stawi vizuri.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mstari. Chini kuna bomba ndefu zenye rangi nyeusi za maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Wakulima watatu, wamesimama shambani kwenye sehemu yenye matope, wameshika majembe. Pembeni kuna trekta inayotumika kulimia, eneo jingine bado halijalimwa.

Wakulima waliovaa mavazi maalumu wapo kwenye shamba kubwa la mahindi wakiwa wameshika mapanga, wanavuna mahindi yaliyokomaa tayari kwa kufanya biashara.

Wakulima wawili wakiwa shambani, wanavuna viazi vilivyopandwa kwa matuta, na kuvipanga vizuri kwenye matrei yenye rangi ya bluu, nyeusi, kijani na nyekundu. Eneo hilo limezungukwa na nyasi nyingi.

Wakulima wengi wamekaa, na wengine wamesimama, wamevuna zao la nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri. Zimepangiliwa vizuri kwenye matrei yenye rangi nyekundu na nyeusi, tayari kwa kufanya biashara. Eneo hilo lina miti, pamoja na nyasi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, kinachotumia mashine, ambapo mwanaume mmoja yupo shambani, akiwa ameshika trekta lenye rangi nyekundu akiwa analima. Eneo hilo lina majani mengi pamoja na miti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, kinachotumia mashine huku trekta lenye majembe, lina rangi nyekundu, likiwa shambani linalimwa.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine huku kuna trekta ndogo yenye rangi nyekundu na nyeusi inayolima na kupanda mazao mbalimbali.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba zenye uwazi zenye rangi nyeupe, huku kukiwa kuna bomba lengine lenye bomba nyeusi zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, huku trekta yenye rangi nyekundu ikiwa na majembe ipo shambani, tayari imeshalima eneo kubwa, eneo jingine lina nyasi ndefu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, huku trekta ndogo ikiwa kwenye shamba. Mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, huku katika shamba kubwa ambalo halijalimwa, kuna trekta lenye rangi ya kijani ikiwa tayari kwa kufanya kazi. Eneo hilo kuna miti, milima pamoja na mabonde.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ya kutumia mashine, huku trekta ikiwa shambani na tayari imelima eneo kubwa sana kwa ajili ya kilimo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mbegu zimepandikizwa kwenye viriba na kupangwa vizuri na kuekwa kwenye hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandikizwa kwenye kifaa maalumu na kuwekwa ndani ya nyumba yenye mwanga wa kutosha, kukiwa na bomba nyingi zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji wa maji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi na yamestawi vizuri, pembezoni kidogo mwa ukuta wenye rangi nyeupe.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, ambapo mazao yamepandwa kwenye kifaa maalumu na kuwekwa pembeni ya kuta za nyumba.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mashine yenye rangi nyekundu shambani imelima eneo kubwa kwa ajili ya kupandikiza mbegu; pembeni kuna banda lililotengenezwa kwa mbao na uzio wa mbao.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, kinachotumia mashine, ambapo mazao yamepandwa kwa mstari, ndani ya hema na yamestawi vizuri, kuna bomba nyingi zenye rangi nyeusi za maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo trekta likiwa shambani linalima. Ndani kuna mtu mmoja, pembeni kuna mwanaume mmoja amevaa fulana nyekundu. Eneo hilo kuna miti pamoja na majani mengi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kutumia mashine huku trekta likiwa shambani lenye majembe likiwa limeshalima sehemu kubwa ila sehemu nyingine ina nyasi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, ikiwa shambani inalima na tayari imelima eneo kubwa na lingine bado lina nyasi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mkulima amevaa mabuti, akiwa shambani ameshika mashine yenye rangi nyekundu, akiwa analima kwenye mazao yaliyopandwa kwa mstari.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kutumia mashine, huku mwanaume mmoja aliyevaa mabuti makubwa, akiwa ndani ya shamba akiwa analima, huku mazao yamepandwa vizuri kwa mstari, na yamestawi vizuri.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mistari na yamestawi vizuri, yanawekwa ndani ya hema zinazozuia vumbi kwa uharibifu pembeni. Kuna mashine inayotumika katika kilimo hicho."

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri, yamewekwa kwenye jengo maalum linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye mabomba yenye uwazi na yamestawi vizuri. Katikati kuna mtambo.

Mashine maalumu inayotumika katika kilimo, ikiwa imesimama kwenye nyasi, tayari kwa kwenda kufanya kazi ya kulima mashambani.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine huku mazao yamepandwa kwenye bomba nyeupe zenye matundu na yamestawi vizuri, kuna mtambo wenye rangi nyeupe.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, huku trekta zenye rangi nyeupe zikiwa zimepangwa kwenye shamba, zina majembe yanayotumika kulimia. Eneo hilo lina miti mingi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, ambapo trekta ikiwa kwenye shamba kubwa inafyeka nyasi kwa ajili ya kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Bwawa kubwa lenye maji mengi sana la kufugia samaki huku kukiwa kuna watu wakiwa wamesimama wakiwapa chakula, pembeni kuna magari yamesimama eneo hilo limezungukwa na nyasi pamoja na miti inaonekana kwa mbali.

Mazao mbalimbali ya chakula kama: mahindi, maharage na njegere, yamewekwa kwenye mifuko na kuachwa wazi. Kuna vikombe pamoja na mzani inayotumika katika kupimia. Yamepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Mazao ya chakula yamewekwa kwenye viroba, vilivyofunguliwa na kupangwa vizuri, kwa kuvutia wateja. Ndani ya hivyo viroba kuna vikombe vinavyotumika kama vipimio, lakini pia kuna mzani.

Mtaalamu wa utunzaji wa misitu, akiwa katikati ya miti amevaa fulana pamoja na glovzi, ameshika mche wa mti. Eneo hilo kuna miti mingi.

Wanaume wawili wanaotumika katika utunzaji wa misitu, wakiwa katika shamba, wakiwa wanalitengeneza vizuri. Pembeni kuna miti mingi mirefu iliyostawi vizuri.

Eneo kubwa lenye miti mingi mirefu katikati kukiwa na njia ndogo ya watembea kwa miguu kuna mbwa amesimama.

Mandhari nzuri ya asili yakuvutia huku mto mkubwa wenye maporomoko ukiwa na maji mengi, umekatiza katikati ya msitu mkubwa wenye vichaka, miti mingi iliyokaribiana.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye miti iliyokaribiana mingi, huku kuna mmoja mkubwa ambao una matawi yaliyo pindapinda. Kuna njia nyembamba ndogo iliyopita katikati ya msitu.

Mtaalamu wa utunzaji wa misitu, akiwa ndani ya eneo lenye miche mingi ya miti akiwa anaipanga vizuri. Eneo hilo limezungukwa na mimea tofautitofauti.

Wataalamu wa kuhifadhi misitu wakiwa katikati ya msitu, wakiwa wanatembea kwenye njia ndogo, wamezumgukwa na miti mingi. Eneo hilo lina mabonde pamoja na milima, yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari ya asili yenye kuvutia yenye pango kubwa yenye uwazi katikati kuna uzio uliotengenezwa kwa miti, kuna miti mingi na vichaka.

Watu watatu walikuwa kwenye eneo lenye miche ya mitini mengi iliyopandikizwa kwenye viba mmoja ameshtumaa akiwa anampatia mti mwanamke aliyesimama na mwingine akiwa anamwagilia maji eneo hilo limezungukwa na miti mirefu.

kilimo cha teknoolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi na yamestawi vizuri, hakihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye vifaa maalumu. Akihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho mbalimbali, vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe ambayo yana uwazi na yamestawi vizuri. Akihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa na yamestawi vizuri, hakihitaji udongo mwingi bali kinahitaji maji yenye virutubisho, yanayohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba nyeupe na yamestawi, hakiitaji udogo bali maji yenye kemikali pamoja na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ,ambapo mazao yamepandwa juu ya bati ,ikiwa lina kokoto kokoto ,kilimo hichi hakiitaji udongo bali kinahitaji maji yenye mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali vinavovutia wateja.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo, mazao yamepandwa kwenye mabomba meupe yenye uwazi na yamestawi kupitia sehemu hiyo. Kuna mwanaume mmoja akiwa ameshika ndoo nyeusi akiwa anamwagilia, akihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na kemikali kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba ndefu yenye uwazi. Hakihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba nyeupe na yamestawi. Zimepangwa kwa mstari. Hakihitaji udongo mwingi, kinahitaji maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba. Hakihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganyikana na kemikali pamoja na virutubisho mbalimbali, vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kilichopandwa kwenye boksi iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa kina bomba nyingi za maji yaliyochanganywa virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea hiyo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi na kuwekwa sehemu maalumu, hakihitaji udongo mwingi bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi meusi. Hakihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Wanaume watatu wamevaa fulana nyeusi na kofia nyeusi, wakiwa ndani ya hema lenye kilimo cha kisasa, ambacho hakihitaji udongo mwingi bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na kemikali kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye viriba yakiwa yametoa mizizi. Hakihitaji udongo bali kinahitaji maji yenye mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa bila kutumia udongo, bali yanatumia maji yaliyowekewa virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba na yamestawi hakihitaji udongo mwingi kinahitaji maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye dishi, kuna bomba nyeusi lililoenda kwenye ndoo ambalo linatoa maji yenye virutubisho pamoja na kemikali zinazotumika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba nyingi nyeupe zenye uwazi, hakihitaji udongo mwingi bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na kemikali kwaajili ya ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamewekwa kwenye madishi na yamestawi vizuri. Kuna bomba lenye rangi nyeusi la maji, akihitaji udongo mwingi bali maji yaliyochanganywa na kemikali inayosaidia katika ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba zenye rangi nyeupe, chini kukiwa na diaba lenye rangi nyeusi. Kuna bomba nyeusi ikiwa imepita, ikiwa inapeleka maji yenye virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba meupe yenye uwazi na yamestawi vizuri. Hakihitaji udongo bali kinahitaji maji yenye mchanganyiko wa kemikali inayohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba ndefu lenye uwazi na yamestawi vizuri, hakihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho vinavyoitajika katika ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi na yamestawi vizuri, hakihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi hakihitaji udongo, bali kinahitaji maji yenye mchanganyiko wa kemikali na virutubisho mbalimbali, vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Mazao mengi aina ya mahindi yameanikwa kwenye chanja vizuri iliyotengenezwa kwa mbao na kuekwa turubai pembeni kuna miti pamoja na nyumba.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu na magonjwa yatokanayo na hali mbaya ya hewa kama ukungu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda, ambapo mazao yamepandwa kwenye matuta na kwa mstari, na yamestawi vizuri sana. Pembeni kuna eneo la wazi lenye nyasi, pamoja na nguzo za umeme.

Ufugaji wa kisasa wa mifugo, ambapo kuna banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia vyuma, ndani kuna ng’ombe wengi wenye mabaka meupe na meusi wakiwa wamesimama.

Wakulima wengi wakiwa wamevuna mazao kutoka shambani na kuyapanga sehemu moja kwa kuyalundika wakiwa wanayachambua na kuyapakia kwenye viroba.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, huku trekta ikiwa shambani inalima. Kuna watu wamesimama katikati ya shamba hilo. Eneo hilo kuna miti mingi mirefu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mkulima akiwa kwenye shamba kubwa la miche ya kahawa, akiwa anakagua kahawa ambazo zimekomaa. Eneo hilo limezungukwa na miti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda, ambapo mazao yamepandwa kwenye matuta na kwa mstari, yamestawi vizuri. Kuna mwanaume mmoja akiwa amesimama. Kimewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha tekinolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mstari, na yamestawi vizuri ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufugia. Kuna kuku wengi sana wakiwa wanakula chakula, ikiwa pia kuna vifaa vya kuwekea maji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo zao la mahindi limepandwa katika shamba kubwa kwa mistari na limestawi vizuri.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda ambapo mazao yamestawi vizuri, kuna mwanaume mmoja ameinama katika eneo hilo, kimewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufugia kuku, ndani kuna vifaranga wengi wenye rangi nyeupe waliowekewa maranda, yanayotumika kutunza joto.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda ambapo mazao yamepandwa kwa mstari, na yamestawi vizuri yakiwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kiwanda kikubwa chenye mwanga wa kutosha, cha kusindika mazao mbalimbali kina mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti, ndani kuna wafanyakazi wengi waliyovaa kofia pamoja na nguo za kufanana wakiwa wanafanya kazi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda ambapo mazao, yamepandwa kwa mstari na amestawi vizuri kimewekwa ndani ya hema linalozuia wadugu waharibifu.

Banda kubwa la kisasa lililotengenezwa kwa kutumia miti pamoja na vyuma, ni la kufugia mifugo. Kuna ng'ombe wengi sana wenye mabaka meupe na meusi, wakiwa wamepitisha vichwa kwenye sehemu iliyoachwa wazi, wanakula chakula.

Banda kubwa la kisasa, lililotengenezwa kwa vyuma na ni imara, ni la kufugia mifugo kuna ng'ombe wengi, wenye mabaka meupe, na meusi wana hereni masikioni.

Kilimo cha technolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye matuta na yamestawi vizuri katika shamba kubwa sana.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri, yamewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia cha kisasa ambapo trekta lenye majembe ikiwa kwenye shamba linalima, ndani kuna mtu mmoja, eneo hilo lina nyasi na miti pembeni.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa huku trekta likiwa shambani linalima. Mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri.

Kiwanda kikubwa yenye mwanga wa kutosha cha kusindika matunda, ndani kuna watu wengi waliovaa nguo za kufanana; kofia pamoja na barakoa, wakiwa wanafanya kazi. Pembeni kuna matrei yenye rangi nyeupe, yanayotumika kuhifadhia matunda

Mwanaume mmoja akiwa anapakia vitunguu kwenye mifuko maalumu, vilivyokusanywa sehemu moja ili kufanya biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, huku kukiwa kumepita bomba refu lenye rangi nyeupe na zingine zikiwa zimeunganishwa kutoka kwenye bomba hilo nyeusi zikielekea shambani, zenye maji, zinazotumika katika umwagiliaji, huku mimea ikiwa imestawi vizuri kwa mstari.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mstari kwenye matuta. Lakini kuna bomba nyeusi zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji. Kuna miti mingi eneo hilo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, ambalo shamba limetengenezwa kwa matuta na kumewekwa bomba zenye rangi nyeusi, zinazosafirisha maji na zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwa mstari, chini kuna bomba nyingi nyeusi zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji, eneo hilo limezungukwa na miti mbalimbali.

Shamba kubwa la kisasa la kilimo cha umwagiliaji, huku mazao yamepandwa kwa mstari. Kuna bomba ndefu nyeusi zilizolazwa kwenye shamba kwa ajili ya umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye matuta kwa mstari na yamestawi vizuri kuna bomba kubwa la rangi nyeupe la maji, linalotumika katika umwagiliaji eneo hilo limezungukwa na nyasi pamoja na miti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji. Katika shamba hili kuna mabomba ya rangi nyeusi za maji zinazo tumika katika umwagiliaji zilowekwa kwenye shamba hili linalo simamiwa na watu wawili.

Kilimo cha teckinolojia ya kisasa cha umwagiliaji, ambapo mazao yamepandwa kwenye matuta na kwa mstari na yamestawi vizuri. Kuna mabomba mengi yenye rangi nyeusi ya maji yanayo tumika kwenye umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye matuta na kwa mstari yamestawi vizuri kuna bomba ndefu nyeupe inayomwaga maji. Eneo hilo limezungukwa na miti pamoja na vichaka na nyasi.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye mto mkubwa wenye maji mengi kuna daraja, kuna mabonde, pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye miti mingi, nyasi pamoja na vichaka kuna mabonde mengi pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia ikiwa na nyumba zilizokaa mbalimbali. Ina miti mirefu pamoja na ardhi yenye muinuko pamoja na mabonde. Hali ya anga ikiwa na wingu la bluu.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia ina nyasi nyingi pamoja na miti mirefu iliyokaribiana sana. Kwa mbali hali ya anga ikiwa na mawingu meupe.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye mabonde pamoja na milima mirefu; yenye mawe makubwa yenye maumbo tofautitofauti, inayovutia watalii.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye mto mkubwa uliokatiza katikati ya msitu mkubwa, wenye miti mingi pamoja na vichaka.

Mandhari nzuri ya asili yenye nyasi nyingi, miti mingi mirefu pamoja na twiga akiwa amesimama. Eneo hilo limezungukwa na makazi ya watu.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye miti mingi iliyokaribiana, kukiwa kuna mto mkubwa unaokatiza katikati ya msitu. Pembeni kidogo ya maji kuna pipa.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye nyasi kavu, mawe yaliyokusanywa sehemu moja kuna miti midogo na mirefu pamoja na vichaka vilivyokaribiana.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye mto mkubwa wenye maji mengi, uliokatiza katikati ya eneo la wazi lenye vichaka vidogovidogo. Hali ya anga ikiwa na mawingu ya bluu na meupe.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, ikiwa na barabara kubwa iliyopiga kona, ina majani mengi pamoja na miti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, ina majani makavu, vichaka pamoja na miti. Kwa mbali kunaonekana kuna ukungu. Eneo hili linafaa kwa utalii.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye vichaka na miti mingi iliyokaribiana, kuna mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye nyasi nyingi, kuna watu wakiwa wanatembea kuelekea mlima mkubwa ulioinuka ukiwa na miti pamoja na mawe.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvuti yenye majani mengi, katikati kuna njia ya watembea kwa miguu. Kuna miti miwili mirefu, kwa mbali kuna sehemu iliyoinuka imetengeneza mlima.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia ikiwa ina mimea mengi ina mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofauti tofauti. Hali ya anga ikiwa na mawingu ya kijivu yenye dalili ya mvua.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye barabara, nyasi ina mto mkubwa wenye maji mengi. Eneo hilo limezungukwa na miti mingi.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofauti tofauti, kuna miti, nyasi na vichaka vingi. Hali ya anga ikiwa na wingu la bluu na jeupe.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye mto ambao hauna maji mengi. Eneo hilo kuna mabonde pamoja na mwinuko. Kuna miti inayoonekana kwa mbali.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, ikiwa na nyasi nyingi, mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia ina nyasi nyingi, vichaka pamoja na miti mingi sana iliyokaribiana karibiana. Kuna mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, ina nyasi, mawe pamoja na maji, lakini kuna miti mingi iliyo karibiana karibiana.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia inanyasi, vichaka, pamoja na miti mingi iliyokaribiana. Ina mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti, hali ya anga likiwa na wingu la kijivu.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, ina miti mingi. Ina sehemu ambayo iko wazi ikiwa na kidongo chekundu. Ina mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye miti mingi pamoja na vichaka vilivyokaribiana, vina majani mafupi ina twiga watano walio simama sehemu moja.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye eneo kubwa la wazi ambalo halina kitu, lakini sehemu nyingine ikiwa na vichaka, nyasi, pamoja na miti mirefu. Hali ya anga ikiwa na wingu la bluu lenye dalili ya mvua.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye daraja refu, juu kuna barabara ya lami. Kuna mto mkubwa uliogawanyika sehemu tatu, umezungukwa na miti mingi pamoja na makazi ya watu.

Banda kubwa la kisasa lililotengenezwa kwa kutumia miti, ni la kufugia. Kuna mbuzi wengi waliopitisha vichwa, wakiwa wanakula majani na wamewekewa maji.

Banda kubwa la kisasa lililotengenezwa kwa kutumia miti la kufugia mifugo; kuna mbuzi wengi sana wenye rangi tofautitofauti, wana mapembe makubwa, wakiwa wanakula chakula.

Watu wengi sana waliovaa mavazi maalumu kama glovzi, kofia zilizofunika mapaka uso, viatu vyeupe. Ni mavazi yanayotumika katika urinaji wa asali.

Ufugaji wa kisasa wa nyuki huku mizinga iliyotengenezwa kwa mbao imepangwa vizuri kwa mstari na kuwekwa eneo la misitu lenye miti mingi kwa ajili ya kufuga nyuki.

Banda kubwa lililojengwa kwa miti la kufugia mifugo. Kuna mbuzi wengi wenye rangi nyeupe pamoja na kondoo wengi, wengine wamelala na wengine wamesimama.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufugia kuku, kina vifaranga wengi waliokaa kimakundi makundi kwenye vifaa vya kuwekea chakula, wakiwa wanakula chakula.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina kuku wengi, ambapo kuna mwanamke mmoja amevaa nguo nyeupe na nyeusi akiwa anawawekea chakula kwenye vifaa maalumu.

Ufugaji wa ndege wengi aina ya bata, pembeni kuna bwawa kubwa la maji, mmoja akiwa anaogelea. Eneo hilo lina uzio wa senyenge.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wawili, huku ikiwa kimetengenezwa kisasa cha kufugia kuku wakiwa wamepitisha vichwa wanakula chakula.

Mbegu mazao mbalimbali kama matango, mchicha, bamia, karoti zilizohifadhiwa vizuri kwenye vifungashio maalumu na kuning'inizwa kwa kuvutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali, zimefungwa kwenye kifungashio maalumu ambacho kinazihifadhi vizuri. Kina rangi ya njano pamoja na kijani. Kimepangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali zilizofungwa vizuri kwenye kifungashio maalumu na kuhifadhiwa, kikiwa na rangi ya kijani pamoja na njano, kuna picha ya mmea imepangwa kwa kuvutia wateja.

Mbegu zimewekwa na kufungwa kwenye vifungashio maalumu, na kuwekwa kwenye henga kwa kuning'inizwa vizuri. Zimepangwa kwa kuvutia wateja.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la mbegu, lililopandikizwa vizuri kwenye viriba. limewekwa ndani ya chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha na limestawi.

Mbegu za mazao mbalimbali, zimewekwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye kifungashio chenye rangi nyeupe na kijani na kupangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Mbegu mbalimbali, zimewekwa kwenye vifungashio maalumu vyenye rangi ya kijani na zimetuzwa vizuri, zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, huku mtu akiwa amezishika akionekana mkono. .

Mbegu zimepandikizwa kwenye makopo yaliyowekwa udongo na zimestawi vizuri, zimewekwa kwenye dishi.

Kilimo cha kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwa mstari, huku bomba nyeusi zenye maji zikiwa zimelazwa kwenye kila mstari kwa ajili ya umwagiliaji. Eneo hilo kuna mimea tofautitofauti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo wanaume wawili pamoja na wanawake wawili wakiwa wamesimama, wanapandikiza mbegu kwenye udongo ambao umetengenezwa kwa matuta.

Mbegu za mazao mbalimbali, kama mahindi na maharage, zimewekwa kwenye mifuko iliyo wazi, zikionekana kwa ajili ya kuvutia wateja.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao aina ya mahindi yamepandwa vizuri kwa mstari na yamestawi vizuri.

Mbegu nyingi za mazao mbalimbali zimevunwa na kuwekwa kwenye viroba vyenye rangi nyeupe zikiwa wazi na nyingine zimefungwa zimepangiliwa vizuri, eneo hilo kuna watu wengi wakiwa wanahitaji mbegu hizo.

Mbegu za mazao mbalimbali zimefungwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye kifungashio maalumu, imepangwa sehemu kwa kuvutia wateja.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu zilizopandwa vizuri kwenye ardhi na zimestawi vizuri kuna bomba ndefu nyeusi za maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa huku mbegu zikiwa zimepandikizwa kwenye viriba na zimestawi vizuri tayari kwa kuwekwa kwenye shamba lililoandaliwa.

Mbegu nyingi za mazao mbalimbali kama maharage, mahindi zilizowekwa vizuri kwenye mifuko iliyo wazi na kupangwa kwa kuvutia wateja.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu, ambapo zao la mahindi limestawi ambalo limelimwa kwa mstari. Eneo hilo kuna miti mirefu inayoonekana kwa mbali.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu ambapo mazao aina ya mahindi, yamepandwa kwa mstari na yamestawi vizuri.

Watu wawili wakiwa wamesimama mmoja akiwa ni daktari wa mifugo, aliyeshika mfuko mweusi pembeni. kuna mbwa kwa chini kunapita bomba la maji kuna sufuria.

Daktari wa mifugo aliyevaa koti jeupe pamoja na kofia, amembeba mbwa mwenye rangi nyeupe ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha.

Chumba kikibwa chenye mwanga wa kutosha. Ndani kuna watu wawili, mmoja akiwa amemshika mnyama amesimama na mwingine ni mtaalamu wa mifugo aliyevaa mavazi meupe amekaa kwenye stuli akiwa anamtibu mnyama huyo.

VIbanda vingi vya kisasa vilivyotengenezwa kwa ubunifu kwa kutumia mbao, pamoja na mabati na wavu ina milango pamoja na madirisha, hutumika kwaajili ya kutibia mifugo au kuchanja mfano mbwa .

Wataalamu wa ufugaji wa mifugo wakiwa wameiweka ndani ya vibanda vidogo kama Paka pamoja na Mbwa wamewekewa na sehemu ya chakula na wavu.

Banda likiwa nje ya ukuta wa nyumba, limetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na bati iliyoezekwa. Ndani kuna mbwa wawili wakiwa wamelala.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kikiwa na madaktari wa mifugo wawili waliovaa mavazi maalumu, wakiwa wanamuosha mbwa. Pembeni kuna jagi mbili.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia mbao, limeezekwa na bati pamoja na geti la chuma la kufugia mifugo ndani kuna mbwa wakiwa wamelala.

Mandhari nzuri ya asili yakuvutia yenye nyasi, vichaka na miti mirefu kuna mnyama asiye wa kufuga twiga akiwa amesimama eneo hilo, kuna dishi pembeni yake.

Ndege wasio wa kufugwa wawili, mmoja akiwa anapaaa na mwingine akiwa amesimama. Wanakucha ndefu pamoja na baka lenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, wana mdomo wakuchongoka; wapo sehemu yenye maji. Eneo hilo lina nyasi pamoja na miti.

Ndege asie wa kufugwa, akiwa kwenye mti wenye matawi yaliyopindapinda anakucha ndefu, anabaka jeupe pamoja na manyoya meusi, ana mdomo uliochongoka kwa kwenda chini.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye miti mingi ambayo hajipandwa na mtu pamoja na vichaka. Kuna twiga akiwa ametoa kichwa nje na ulimi nje ya uzio.

Ndege asiyewakufugwa aliyeko juu ya mti mkavu akiwa na mdomo uliochongoka kwa kwenda chini ana baka jeupe pamoja na manyoya meusi.

Mnyama mkubwa asiyewakufungwa aina ya tembo, akiwa amesimama sehemu ya wazi, eneo hilo limezungukwa na miti mingi kwa mbali kuna watu wengi wakiwa wanamtazama.

Wanyama wengi wasio wa kufugwa aina ya tembo wakiwa wamesimama barabarani wanatembea pembeni kuna gari la utalii, eneo jingine kuna maji mengi pamoja na majani.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kina wanyama wasio wa kufugwa aina ya chatu waliolala kwa kujikunja, huku wakiwa wamening'iniza kichwa, kuna majani makavu.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye ndege wa majini. Eneo hilo kuna maji mengi sana pamoja na majani.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye nyasi na vichaka vidogovidogo ikiwa na miti mirefu; kuna twiga watatu wakiwa wamesimama.